Hiki ni kipakatalishi, kina sehemu mbalimbali. Kuna kiwambo chenye maandishi E-Learning . Kuna kibodi chenye vibofya vya rangi nyeusi. Na kuna mtu ambaye anabofya katika sehemu hiyo. Kwenye meza kuna miwani na simu tamba. Kuna maua, kikombe na vitabu vya kuandikia pamoja na kalamu.

Mwanafunzi huyu anashiriki katika masomo ya mtandaoni. Anahudhuria somo kwa kutumia kompyuta ambayo ina kiwambo na imewekwa kwenye meza ambacho kinaonyesha mwalimu wake kuwa wa jinsia ya kike na kibodi na kuna vitabu na vifaa vingine vya kurembesha meza. Kiwambo kimewekwa karibu na dirisha.

Hiki ni kipakatalishi. Kina kibodi na kiwambo. Kwenye kiwambo kuna maandishi e-learning . Kimewekwa kwenye meza ambayo ina rangi ya manjano. Kando yake kuna kikombe cha kahawa. Kipakatalishi kinawezatumiwa kutoka sehemu moja hadi nyingine na hutumika katika masomo ya mtandaoni.

Somo ya mtandaoni au kidijitali. Binti huyu anashiriki katika somo kupitia kipakatalishi ambacho amekiweka kwenye meza yake amevalia headphone huku akiwa anaandika kwenye kitabu chake kwa kutumia kalamu ambayo ina rangi ya manjano. Anatabasamu akisikiliza.

Hawa ni wanafunzi. Wao ni wenye asili ya Kihindi. Ni wa jinsia ya kike. Wamevalia sare ya bluu. Kwenye nywele zao wameshikilia kwa kutumia maua mekundu. Wanashiriki katika masomo ya mtandaoni. Wanatumia kipakatalishi kimoja. Wametazama kwenye kiwambo. Mmoja wao anabofya kwenye kibodi huku mmoja akiashiria akiwa mwenye tabasamu.

Binti huyu ameketi huku akiwa ameegemea ukuta. Kwenye mapaja yake ameshika kipakatalishi. Anashiriki katika masomo ya mtandaoni. Anatazama kiwambo cha kompyuta hii. Vidole vyake vinabonyeza kibodi huku akisikiza na kutazama kinachoendelea.

Huyu ni mwanafunzi ameketi ndani ya maktaba katika meza yake kuna kipakatalishi anakitumia kushiriki katika masomo ya mtandaoni, anasikiza huko akiandika yale anayoyapokea kwenye kitabu na kalamu ambaye ameweka juu ya meza, nyuma yake kuna mashubaka ambamo vitabu tofauti tofauti vimepangwa.

Huyu ni mwanafunzi. Anashiriki katika masomo ya mtandaoni. Anatumia kipakatalishi. Mkononi ameshika kalamu na mezani kuna kitabu ambamo anaandika. Mwanafunzi huyu ni wa jinsia ya kiume. Kwenye meza kuna maua yenye mti wenye rangi ya kijani kibichi. Amevalia shati la bluu na ukuta umepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Hii ni maabara ya kipakatalishi, kuna mwalimu na wanafunzi, wao wamejawa na furaha. Kila mwanafunzi ana chombo chake ambacho anakitumia kusoma. Mdarisi anamwelekeza mmoja wa wanafunzi ambaye anabofia kwenye kibodi huku mwalimu akiwa ametabasamu na kuangalia kiwambo cha kipakatalishi.

Huyu ameshika kipakatilishi, anahudhuria masomo ya mtandaoni, kipakatilishi chake kina kiwambo, na kina kibodi, anakitumia huku akibofyabofya kwenye kibodi. Mtu huyu ni wa jinsia ya kike, na mwenye asili ya kiropa.

Elimu ya mitandaoni. Wanafunzi hawa wanasoma. Wanasoma kwa kutumia vipakatalishi vyao. Wanasoma huku wakiandika machini kwenye karatasi na vitabu vyao. Wametumia microphone kuwasikiza walimu wao. Wanafunzi wanaojitokeza hapa ni wanafunzi wanne huku mmoja akiwa na kipakatalishi chake na kusikiza yale wanayoelekezwa na walimu kupitia kiwambo.

Watu hawa wanashiriki katika elimu ya mitandaoni. Wanatumia kipakatalishi. Kuna kompyuta pia ambayo inatumika na mmoja. Watu wanaojitokeza hapa ni wanne, watatu wakiwa wameketi na mmoja amesimama. Kuna binti pale ambaye anatumia kipakatalishi huku akibonyeza kwenye kibodi yake akiwaelekeza wanaume wawili.

Ni ramani ya mabara ya ulimwenguni. Kuna bara la Afrika, bara la Asia, bara la marekani kusini, bara la marekani magharibi, bara Uropa na New Zealand. Kuna vyombo vya kiteknolojia vilivyo onyesha. Vyombo hivi ni rununu, kompyuta na tableti. Wanaonyesha jinsi watu walio katika mabara tofauti tofauti huwa wanawasiliana wakitumia vyombo hivi.

Mwanafunzi huyu anatumia kipakatalishi, mezani kuna kitabu alichokifunua na simu ya rununu. Amevalia miwani anapokitazama kiwambo cha kompyuta yake. Wanafunzi wengine wanapita nyuma yake huku wakiwa wamebeba mikoba yao mgongoni.

Hii ni maabara ya tarakilishi. Kuna wafunzi na mwalimu. Mdarisi anawaelekeza wanafunzi. Wanagenzi wameinua mikono, jinsi wanavyoelekezwa na mwalimu wao. Kila mtu hapa ana kompyuta yake kwenye meza na vitabu. Mbele kuna kiwambo kikubwa ambacho ni cha projekta na ukutani kuna picha mbili zenye michoro inayopendeza.

Mtoto huyu anatumia kipakatalishi, amejawa na furaha. Amevalia headphones kichwani, ameketi kwenye kiti cha aina ya sofa , nyuma ya mkoba wake ambao ni wa rangi nyeusi huku kukiwa na chati zenye maandishi tofauti tofauti nyuma yake.

Binti huyu anashirika katika masomo ya mtandaoni. Anatumia kipakatalishi kuelimishwa. Mkononi ameshika penseli na mezani kuna vitabu viwili ambamo anaandika katika kimojawapo. Nyuma yake kuna kiwambo kikubwa cha televisheni. Amekalia kiti cheusi na kiti kingine cheusi ambacho hakijakaliwa.

Hiki ni kipakatalishi. Mmiliki wake anakitumia katika masomo ya mtandaoni. Anawasiliana na wenzake kupitia video. Wanaonyeshwa kwenye kiwambo cha kipakatalishi hiki wakiwa wametabasamu. Mkono wake mmoja unabofya kibodi.

Haya ni maabara. Vitu vilivyohifadhiwa hapa ni kompyuta ambazo zimewekwa kwenye meza na kando yake kukiwa na viti. Sakafu imepakwa rangi nyekundu. Kuna madirisha yenye vioo na juu kwenye taa za umeme.

Huu ni ukumbi. Ni katika chuo kikuu. Kuna wanafunzi ambao wameketi, huku akijipanga kwenye foleni. Wanashiriki katika mtihani. Wamekalia viti vilivyoundwa kwa mbao na chuma. Kuna sehemu maalum ya kuwekeza mikono, na kuandikia.

Hili ni darasa. Darasa hutumiwa na wanafunzi kushiriki katika masomo tofauti. Humu kuna madawati na kuna viti. Kila dawati lina kiti chake, yote yamepakwa rangi ya buluu. Kuna madirisha mawili yaliyoundwa kwa chuma na glesi. Ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Chumbani humu ni mwa malazi. Kuna vitanda viwili ambavyo ni vya double decker na vimefunikwa kwa kutumia mablanketi na duvet . Kando yake kuna kiti na meza. Chumba hiki ni maalum kwa wanafunzi. Kuna dirisha ambalo limetiwa pazia.

Hili ni bweni. Inatumika kama chumba cha malazi cha wanafunzi katika shule za upili, shule za msingi na chuo kikuu. Bweni hili lina vitanda vingi. Vitanda hivi ni vya double decker .Kila kitanda kina mto na kimeundwa kwa kutumia chuma.

Hili ni darasa, lina wafunzi wenye mahitaji maalum. Wawe ni wanne wakiwa na mwalimu mmoja. Wawili wameketi huku wakiwa wanatabasamu, mmoja ameangalia nje ya dirisha. Mwalimu anawaelekeza wawili. Katika kuta kuna mabango yenye alfabeti tofauti na maandishi.

Huu ni ukumbi wa masomo. Kwenye sakafu wametundika zulia ambalo ni la rangi ya kijani kibichi. Kuna viti ambavyo pia vina sehemu ya kuandikia. Sehemu ya kuandikia imeundwa kwa kutumia mbao nayo sehemu ya kukalia imeundwa kwa kutumia plastiki. Vile nyingine zimeundwa kwa kutumia chuma. Nyuma ya darasa hili kuna dirisha kubwa ambalo lina vioo.

Hii ni wodi ya wagonjwa hospitalini, ina vitanda vitatu. Kila kitanda kimetenganishwa kwa kutumia mapazia yenye rangi ya samawati. Vimetandikwa vyema kwa kutumia shiti ambazo ni za pinki.

Hiki ni chumba cha mikutano. Kuna meza kubwa na viti saba ambavyo ni vyeusi. Kwenye ukuta, kuna white board na kwenye ukuta mwingine kuna televisheni yenye kiwambo. Kunaonekana watu kwenye televisheni na yale yanaendelea hapa ni masomo ya mtandaoni.

Ni bweni la wanafunzi. Hupatikana katika shule na vilevile vyuo vikuu. Katika chumba hiki kuna kitanda cha double decker chenye mito katika sehemu ya juu na chini pamoja na mablanketi. Kando yake kuna kiti na meza inayotumika na wanafunzi iliyowekwa karibu na dirisha lenye pazia.

Huu ni ukumbi wa masomo, una sakafu ya juu na sakafu ya chini, kila sakafu umepangwa viti vingi Kwa mitindo unaofutia nyuma Kuna milango ambayo imeundwa Kwa mbao na Kuna madirisha, katika sehemu ya juu Kuna dirisha kubwa ambalo limetiwa glesi.

Chumba hiki ni nadhifu. Ni chumba cha malazi. Kuna vitanda viwili katika chumba hiki. Kimoja ni cha ghorofa. Kila kitanda kina mto ambao umetandikwa. Mbeleni kuna dirisha lenye pazia.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta, Lango hili lina barabara nne na malango manne. Kuna barabara mbili na malango mawili ya kuingia, na barabara mbili na malango mawili ya kutoka. Jengo hili ambalo ni lango kuu limerembeshwa kwa kupakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati huku pale juu kukiwa kumeandikwa Kenyatta University na nebo ya chuo.

Haya ni maabara. Kuna stuli nne, karo yenye kabati na meza yenye vifaa. Kuna rafu ya mbao ukutani na madirisha mawili na kando kuna stuli ndefu yenye ndoo.

Hili ni basi, basi hili ni la wanafunzi. Basi hili ni la shule ya wasichana ya Kamacharia Girls Secondary School . Basi hili limewabeba wanafunzi ambao wamevalia blauzi nyeupe. Kuna mwalimu anayewapigia wanafunzi makofi huku walimu wengine wakiwa wametazama wanafunzi waliomo ndani ya basi.

Huu ni uwanja wa mchezo. Kuna mchezo unaoendelea hapa. Unachezwa na wanaume. Kuna wale ambao wamevalia suruali ndefu na kuna wale ambao wamevalia suruali fupi. Kuna golikipa na kuna goal post . Uwanja huu umezingirwa na majumba marefu marefu. Kuna miti pia ambayo inaonekana, na nyasi za uwanja huu ni za kijani kibichi.

Vijana hawa wanacheza, mchezo wanaocheza ni mchezo wa raga kuna timu mbili ambazo zinashiriki, kuna moja ambayo imevalia sare ya Samawati, na kuna wale ambao wamevalia sare ya manjano. Wanacheza kwa kugongesha mpira chini , kuna mashabiki ambao wameketi kwenye benchi huku wakitazama.

Hiki ni chumba cha malazi cha wanafunzi. Chumba hiki kina malazi ambayo yamefunikwa kwa shuka. Mengi ya shuka hizi ni zile za Maasai. Vitanda vilivyomo hapa ni vile vya double decker , na vimeundwa kwa kutumia chuma. Kuna madirisha, na mavazi ambayo pia yamening'inizwa katika vitando hivyo.

Humu ni darasani. Darasani humu kuna madawati na viti ambavyo vimepangwa. Madawati haya ni meza ambazo ni za rangi ya kijani kibichi na viti vya rangi tofauti tofauti. Kuna ubao na mlango na mabango ukutani.

Darasa hili lina madawati mabichi nyuma ya darasa hili kuna chart tofauti zilizo pachikwa ukutani kuna rafu mbele ya darasa. Darasa lina madirisha mawili.

Huu ni mchezo wa vikapu. Unachezwa na timu mbili. Timu moja imevalia sare ya manjano na timu nyingine imevalia sare ya samawati. Kuna wachezaji ambao wameketi kwenye benchi huku wanatazama na kushangilia wenzao wanaocheza. Kuna mwelekezi anayewaelekeza wale wachezaji uwajani jinsi ya kucheza.

Hawa ni wanafunzi na walimu. Kuna walimu watatu na wanafunzi wengi ambao ni wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kila moja ametabasamu. Kuna yule ambaye anaeneza kuwapiga picha na kuna yule ambaye anapokezwa cheti huku akiwa ametabasamu.

Huyu ni mwanafunzi wa darasa la chekechea, mwenye mahitaji maalumu. Anashiriki katika somo la mtandaoni. Kuna kiwambo anachokitazama na maikrofoni ambayo anaitumia kuzungumzia huku akielekezwa na mwalimu. Darasa hili lina meza na viti. Ina ubao ambao umepakwa rangi nyeupe. Kuna wanafunzi wengine na milango ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum ni wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Wanashiriki katika somo la kucheza na kuchora kwa kutumia rangi. Wengi wao wamejipaka rangi tofauti kama vile samawati, nyekundu, kijani kibichi na manjano. Wanatabasamu huku wakipunga mikono hewani.

Huyu ni mwanafunzi .Ni wa madarasa ya chekechea. Ana mahitaji maalum. Anashiriki katika somo kwa kuandika kutumia penseli aliyoshika mkononi huku akitazama kwenye meza yake. Kando yake kuna kalamu zenye rangi tofauti tofauti na amekalia kwenye kochi.

Hili ni darasa la chekechea. Lina wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanaelekezwa na mwalimu wao ambaye ni wa asilia ya kiafrika nao ni wenye asilia ya kiuropa. Wanashiriki katika somo la kucheza kwa kutumia vifaa maalum ambavyo viko kwenye meza.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanaelekezwa na mwalimu kuhusu jinsi ya kuandaa chakula kutokana na ngano. Kuna jamaa ambaye ameshika mafuta mkononi na kijiko mkononi huku akikoroga koroga unga ulio kwenye beseni. Mwalimu anatabasamu na kumwangalia na kumuelekeza. Kuna yule wa kike ambaye anaangalia kila anachokifanya.

Hawa ni wanafunzi, wao ni wenye mahitaji maalum. Wanashiriki katika masomo ya mtandaoni, wanatumia kompyuta, kila mmoja ana kiwambo chake na kibodi yake pamoja na kipanya. Wanashiriki kwa kubofya kwenye kibodi huku wakitazama kwenye kiwambo. Kuna mmoja aliyetabasamu na kuangalia kando.

Bwana huyu ana mahitaji maalum, hana uwezo wa kuona. Anashiriki katika masomo kutumia kitabu chake maalum ambacho anasoma kwa kupapasapapasa zile herufi zilizomo. Amevalia miwani myeusi, anashiriki katika somo huku akiwa amelala.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanafunzi hawa wamegawanywa katika makundi. wanafunzi hao wana karatasi katika mikono yao. Wanafunzi hawa kuna mambo ambayo wanajadili. Kuna wanafunzi ambao wamevalia miwani wa jinsia ya kike na kuna wanafunzi wa jinsia ya kiume. Kila wanafunzi wako katika makundi.

Huyu ni mwanafunzi mwenye maitaji maalum. Anacheza na rangi ,ameinua mikono na vidole vyake kuvionyesha. Ameshika brush yenye rangi ya kijani kibichi na manjano. Amevalia miwani. Mtoto ametabasamu. Yeye ni wa jinsia ya kike.

Mzee huyu ni mwenye mahitaji maalum. Anashiriki katika masomo ya mtandaoni. Mezani kuna kipakatalishi na vitabu ambavyo vimefunguliwa. Ana bofya bofya kwenye kibodi huku akielimishwa. Nyuma yake kuna mashubaka ambako kumepangwa vitabu tofauti tofauti.

Darasani humu mna wanafunzi, wanafunzi wameketi na kuweka mikono juu ya meza. Kuna vitabu mezani. Nyuma ya darasa kuna chati ukutani wanafunzi wanasikilizia huku wakiwa wanatabasamu na kuangalia mbele ya darasa.

Mwalimu anamwelekeza mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Mwalimu huyu ni wa jinsia ya kike, naye mwanafunzi wake pia ni wa jinsia ya kike. Mwanafunzi aneshika kalamu huku akiandika naye mwalimu akimwelekekeza. Kuna kikombe pale ambacho kina kalamu zenye rangi tofauti tofauti.

Huyu ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ametabasamu. Mwalimu wake wa jinsia ya kike anatabasamu huku akimuelekeza mbele katika shughuli anazozifanya. Mwanafunzi huyu anacheza kwa vifaa maalum vilivyoko katika meza huku kukiwa na mwanafunzi mwengine aliyeshikilia kalamu akiandika kitabuni.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mtoto huyu hana uwezo wa kuona. Amevalia miwani. Anaandika kwa kutumia machine ya braille . Kando yake ni mwalimu wake wa jinsia ya kike ambaye anamwelekeza huku akitazama. Nyuma kuna kiti, shubaka na katoni zenye vitabu na bidhaa.

Hapa ni darasani masomo yanayoendelea hapa ni ya watoto wenye mahitaji maalum. Watoto hawa ni wa darasa la chekechea. Wanatabasamu, wawili huku wakiwa wameinua mikono, wawili wakiwa wamemwangalia mwalimu na mmoja anatabasamu kana kwamba analia. Darasani humu kuna viti vyenye rangi tofauti kama vile kijani kibichi na samawati. Kuna meza na kuna mabango kwenye kuta.

Kuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, amekalia kiti chake maalum huku akiwa ametabasamu. Mikononi na miguuni ameshika vitabu vitatu. Anatagusana na wenzake, mmoja akiwa amevalia maikrofoni na mwengine akimwangalia. Kuna mmoja ambaye ni mweusi ametabasamu.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaelekezwa na mzazi wake. Anamwaga maziwa kutoka kikombe kimoja hadi bilauri. Nyuma yake, kuna rafu. Rafu zimepangwa baadhi ya chupa. Chupa zile ni za pombe, mamake anaangalia huku akitabasamu.

Mwanfunzi huyu ni mwenye mahitaji maalum. Yeye ni kilema. Amekalia kiti maalum na gari ambalo hutumika kuwazungusha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Anaelekezwa na mwalimu wake. Anasoma jinsi ya kuchora. Anachora kwa kutumia rangi tofauti tofauti .Ametabasamu pia mdarisi wake akiwa ametabasamu. Nyuma yao kuna mwanafunzi mwingine ambaye amesimama akiendelea kuchora.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi jinsi ya kutumia kipakatalishi. Mwanafunzi anabovya kwenye kibodi ya kipakatalishi huku akitumia vidole vyake. Mwalimu anamwelekeza kwa kumsemesha. Kuna kitabu mezani na dirisha la vioo nyuma yao.

Hii ni kitabu maalum kinachotumika na watu ambao hawana uwezo wa kuona. Kitabu hiki kinaitwa braille , kinaandikwa kwa kutumia braille machine . Husomwa kwa kushikashika zile alama ili mtu akaweze kuelewa kile ambacho mwanafunzi au mtu ameandika. Mtu huyo anashika kwa kutumia vidole vyake.

Hii ni karakana. Masomo ya kiufundi yanafunziwa humo. Mwalimu anafunza mwanafunzi wa jinsia ya kike kuhusu kazi ya useremala. Wanaunda nyumba kwa kutumia mbao. Kunayo kompyuta iliyowashwa iliyoko nyuma yao.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa ni wa madarasa ya chekechea. Wanafunzi hawa ni wenye asili tofauti, kuna wale wenye asili ya kiafrika, kuna wale wenye asili ya kihindi na kuna wale wenye asili ya kizungu. Wanafunzi hawa wanacheza kwa vifaa maalum. Wamefurahi.

Hawa ni watoto wenye mahitaji maalum, wako darasani. Mmoja wao hana uwezo wa kuona. Anatumia kitabu maalum cha breli. Kuna mwalimu ambaye amesimama huku akiwaelekeza. Wanafunzi wengine hawana mahitaji maalum kwani wana uwezo wa kuona na wanatumia vitabu vya kawaida. Kuna wale ambao wameshika kalamu na kuviekelea vitabu mezani, huku wakiangalia ubaoni na kuandika. Kuna ubao nyuma na kuna mwanafunzi aliyesimama.